Minara minne ya umeme ikiwa na nyaya, zikiunganishwa ili kuwezesha kupata huduma ya umeme. Pembeni zikiwepo nyumba mbili za ghorofa.

Nguzo moja kubwa ya umeme, ikionekana na nyaya nyingi kubwa, zinazosaidia katika kusambaza huduma ya umeme katika makazi ya watu sehemu mbalimbali.

Barbara kubwa ya lami, ikitumika kusafirishia magari mbalimbali na watu pia iliyoko katika makazi ya watu wengi wenye maghorofa.

Watu wawili wakiwa na pikipiki zao za kuchaji, wameenda katika kituo cha kuchaji pikipiki zao, ili waweze kuendelea na shughuli zao za kawaida.

Watu mbalimbali wakiwa wanasafisha barabara, wengine wakiwa wamevalia nguo kwa ajili ya kuepusha athari zinazotokana na taka hizo.

Taka mbalimbali, zilizo kwenye vifungashio tofauti, zikiwa tayari kwa ajili ya kubebwa na kupelekwa sehemu husika kwa ajili ya kutupwa.

Gari kubwa linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma ya maji sehemu mbalimbali, likiwa limepaki pembeni ya nyumba iliyojengwa kwa mafotali mekundu.